Mazingira yaliyo na kivuli cha jua upande wa chini kukiwa na geti kubwa iliyopakwa rangi nyeusi. Kibao chenye mahandishi ya rangi ya samawati. Mjengo upande wa ndani iliyopakwa rangi nyeusi na mahandishi mekundu.

Hali tulivu ya anga yenye magorofa yaliyoazibwa na mkusanyiko wa miti, vibao vikubwa, magogo ya umeme, feri baharini iliojaa watu wanaovukishwa kutoka ng'ambo moja.

Wingu la giza lenye jua linalotokomea, milima, mti unaoonyesha majani yake, ndege angani, boti upande wa chini lililokeliwa na watu wanne mmoja akishikilia mti mrefu.

...wenye muundo wa mshale upande wa juu ukiwa na maandishi mekundu upande wa mbele, mlango mkubwa wa kuingililia, magari yalioegeshwa pembeni, mti ulioning'inia majani yake upande wa chini.

Mazingira yalio na mti mkubwa wenye majani mapana upande wa nyuma kukiwa na mawe yaliyowekezwa chini. Kando, watu jinsia ya kiume wanaopiga ngoma. Viti vilivyowekwa vitambara vyeupe na mbao.

Gari kubwa la usafiri aina ya trela, lililogawanywa mara mbili, upande wa mbele kupakwa rangi nyeupe, vioo vya gari vyeusi, maandishi rangi ya samawati. Upande wa nyuma kontena ya kubeba mizigo, matairi machache yanayoonekana kutoka upande, barabara.

Wingu, nchi kavu yenye majumba kwa umbali na miti. Bahari iliyo na maboti manne, la katikati ilikuwa na maandishi meusi, upande wa kulia nikawa na maandishi makubwa rangi ya samawati, kukiwa na watu wameketi juu na chini.

Wingu ya rangi ya samawati na nyeupe. Makontena ya kubebea mizigo iliyopakiliwa upande wa juu mpaka chini. Kando kukionekana chuma na kioo cha gari.

Kwenye vibanda kizo upande wa mbele kukiwa na bendera, tv iliyowekwa upande wa juu. Watu wanaocheza mmoja kwa ukaribu wa jinsia ya kike huvalia rinda moja refu nyeusi.

Wingu jeusi, mwamba mkubwa upande wa kushoto ulio na manyasi, miti mirefu ya minazi, upande wa kulia jengo lililopakwa rangi nyeupe kutomaliziwa upande wa juu, vioo vya glasi.

Bango lililokuwa na kibandikizo upande wa kushoto, na kupakwa rangi ya samawati upande wa juu. Dari, dirisha leusi lililoundwa na vioo, geti kubwa lililokuwa na senyenge upande wa juu, na maandishi meupe kwa nje.

Miti mikubwa, majani ardhini, vibanda vitatu vikiwa na dari la makuti na maandishi meupe upande wa mbele na kupakwa rangi ya samawati na benchi lililokua la kukalia.

Mazingira yenye mchanga wa baharini, na miti mirefu pamoja na minazi, vibanda vilivyoekelewa makuti upande wa juu, mwanamme mmoja aliyevalia kaptura nyekundu, aliyesimama kichwa kikiwa chini, miguu juu.

Mjengo wa kanisa wenye madirisha upande wa mbele, la juu na la chini yaliyoundwa kwa vyoo vinavyowezesha vyakuona upande mwengine, chuma kati kati chini kukiwa na mapambo yenye vitambara nyeupe na maua ya rangi ya chungwa, taa upande wa juu zilizowaka.

Nchi kavu, iliyo na mijengo aina yeah ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe. Mnara kwa umbali, maji baharini, meli kubwa, iliyo na mgawanyiko wa vyumba, ukiwa na bendera upande wa juu. Jengo linaloonekana kutomaliziwa pembeni.

Vilivyo anga, maji ya baharini, maboti mawili upande wa kushoto upande wa kulia, mtu nchi kavu anayetembea kabeba kitu na kuvalia nguo nyeusi, mkono mmoja akishikilia sikioni.

Utulivu ya anga miti mikubwa. Minazi mijengo miwili moja ikionekana kuwa kibanda kilichowekwa gari la bati. Vibanda upande wa mbele vilivyo wekwa makuti upande wa juu. Kibao chini ya maandishi meupe mwamba mchanga wa baharini kivuli ardhini.

Wingu liashirialo hali tulivu ya anga, miti, jengo lililojengwa kwa mawe ambalo halijamaliziwa lenye geti kubwa, watu wa nje, wengine wakiinama wengine wakisimama, kioo cha gari chenye kinawezesha kuna ng'ambo nyingine.

Wingu la giza lenye jua linalochomoza pembeni, mti mkubwa unaomulikwa kivuli chake baharini , mawe, manyasi yaliyomea kando, mlima kwa umbali.

Barabara iliyo na watu waliovalia nguo za sare nyeupe na kubeba bendera upande wa juu wengine wakivalia mavazi na shati nyekundu na upande wa chini kuvalia nguo nyeusi. Askari aliyesimama pembeni. Manyasi yaliyokatwa kwa ubunifu.

Juu ya bahari yenye boti mbili, upande wa mbele na upande wa nyuma ikiwa na watu na kitambara cheupe kilichokunjwa. Wanaume walioketi upande wa kulia na upande wa kushoto kukiwa na kitu katikati.

Barabara yenye gari aina ya tukutuku, iliyo na kioo na mkono unayoendesha. Upande wa kushoto miti mikubwa, kibao chenye maandishi meusi, kukiwa na jumba lililopakwa rangi nyeupe upande wa nje.

Kutoka juu, mazingira upande wa chini yaliyo na mgawanyiko wa barabara, mkusanyiko wa miti na majengo ya umbali yaliyopakwa rangi nyeupe kukiwa na maji baharini yenye kuonekana na nchi kavu.

Mia mawe, chuma zilizowekwa na kupakwa rangi nyeusi. Upande wa chini kukiwa na rangi nyeupe. Maandishi makubwa makubwa, sehemu ya rangi ya samawati, mti mkubwa, watu wengi wanaoinua gilasi zao upande wa juu. Na keki.

Jengo la kanisa lililo na vitambara vyeupe ukutani na rangi ya zambarau, mlango kwa umbali, meza ya mbao, watu wanne, mmoja akisimama upande wa kulia, watatu upande wa kushoto, dirisha lililo wazi lililo na rangi ya kijani na rangi ya samawati upande wa juu.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, pembeni nchi kavu, maghorofa kutoka kwa umbali, miti, bahari, feri mbili upande wa kulia upande wa kushoto, watu wanaoingia ndani ya feri hizo.

Nyeupe na rangi ya samawati. Nchi kavu ardhini, iliyojengwa majumba marefu na aina ya ghorofa na kupakwa rangi nyeupe, minara, chombo cha usafiri cha feri, watu wengi wanaoingia ndani.

Mkusanyiko wa watu, wanawake waliobeba watoto mgongoni pamoja na jinsia ya kiume kando, mijengo iliyojengwa kutumiwa mawe na kuwa na maandishi pale nje, madirisha, mlango na miti pembeni.

Jengo aina ya msikiti lililo na umbo la duara upande wa juu, na maandishi meusi upande wa nje, mlango wakuingililia, mtu anayeshika kipaza sauti, polisi wawili.

Wingu la giza, bahari, maboti yaliyo kwa umbali, mti wenye majani makubwa na maua ya rangi nyekundu. Nchi kavu iliyo na nyasi fupi zilizojengewa umbo la duara, mti wa mnazi.

Nyumba katikati iliyopakwa yangi nyeupe na paa la dari la makuti, miti iliyozunguka sehemu hio, taa, ngazi za kupandia zilizo na chuma, muundo wa fedha ukiwa na kivuli ardhini kinachomulikwa na jua.

Mazingira yenye miti mirefu ya mnazi. Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya chungwa. Watu wa jinsia ya kike na kiume waliosimama kwa mstari wakionekana kutizama upande wa mbele.

.. ya anga iliyo na mjengo wenye ishara ya msalaba upande wa juu na maandishi rangi ya samawati. Ukuta uliopakwa rangi nyeupe , gari aina ya lori linaloonekana upande wa juu, magogo ya stima, waya za umeme.

Kanisa lenye bati la fedha upande wa juu, ishara ya msalaba, madirisha yaliyo ya vioo, mduara wa rangi nyekundu, maandishi ya rangi ya samawati pande wa mbele, upande wa chini kukionekana kivuli cha jua.

Sanamu za jinsia ya kiume zenye hazina vichwa zilizovalishwa mashati upande wa juu na chini kuvalishwa suruali nyeusi. Mashati kuwekezwa upande wa mbele pakiwa na kibanio cha kioo na zilizokunjwa upande wa chini. Kioo kinachowezeza kuona ...

Umati wa watu walioinua bendera na kuvalia kofia, wakimsalimia mtukufu rais Ruto aliyevalia suruali nyeusi na kofia yenye manjano upande wa nyuma. Anawasalimia watu kwa karibu, mama aliyevalia shati la samawati anayetabasamu.

Barabara iliyo na kivuli kinacholetwa na miti iliyo upandeupande, tuktuk katika, ya rangi nyeusi iliyo na maandishi upande wa chini, na mistari, na rangi ya manjano . Upande wa mbele, magari mawili yaliyowekwa pembeni.

Hali tulivu ya anga, miti pembeni, nyumba zilizojengwa na mawe na kuwekelewa mabati ya muundo wa fedha. Barabara iliyo na mstari katikati wa rangi ya chungwa, kivuli kutoka kwa jua, magari makubwa aina ya trela yaliyo na maandishi upande wa mbele.

Ni jengo ya ghorofa, gari iliyopakwa rangi nyeusi na kuegeshwa pembeni, mtu anayevuka barabara kwa kuvalia barakoa na suruali nyeusi. Gari aina ya tukutuku linaloendeshwa.

Ghorofa iliyopakwa rangi nyeupe watu upande wa juu bochi ardhini. Lori nyeupe yenye mahandishi upande wa mbele na vioo kandokando. Barabara iliyokuwa na mistari meupe.

Mazingira yenye mti mkubwa upande wa mbele, jengo lililojengwa kutumia mawe upande wa nje ukiwa na kibao kilicho na maandishi meupe na umbo la duara ardhini dua linalopiga.

Hema lililo muundo wa chandarua upande wa kushoto. Nyuma kukiwa na kitambara vinavyoning'inia watu wanne wanaonekana mbele wawili kuketi wawili kusimama wanao andika mezani.

Kuta la mawe lililona miti mingi upande wa ndani yaliyotoa majani upande wa inje, mnazi, pikipiki iliyoegeshwa hapo, gogo la stima, gari pembeni, kioo cha gari kinachoonyesha mtu wa jinsia ya kiume aliyeshikilia simu.

...la mawe lililopakwa rangi nyeupe yenye paipu iliyochomoza kutoka ardhini mpaka katikati mwa nyumba. Slub ya simiti, chuma kilicho mbele kilichopakwa rangi nyekundu, majani makubwa kutoka upande wa kushoto.

Watu wanaoandamana kuelekea upande wa kulia. Kwa ukaribu, mmoja ameinua picha iliyo na mwanamume aliyechorwa na kuandikwa jina upande wa chini. Miti pembeni, gogo la stima, ghorofa, madirisha, vibanda vilivyo na viatu upande wa chini.

Jengo lililo la kanisa lililo kua na ishara ya msalaba, upande wa juu ukionekana matanki nyeusi ya maji, madirisha, maaandishi ya rangi ya samawati yalioandikwa kwa nje kukiwa na mchoro, mahali pa kuoshea mkono, geti la kuingililia.

Mazingira ya ofisi yenye kabati lililowekwa vitabu pamoja na makaratisi, mtungi wa maji, watu watatu upande wa kulia wanaoangalia kompyuta ya mkononi. Upande wa kushoto, mtoto aliyekalia katika kiti na bao jeupe upande wa nyuma.

Hema lililopakwa rangi nyeupe lenye makochi upande wa juu. Hema pembeni iliyoshikiliwa na chuma, vitanda vya kulalia, bahari ndogo ya kuogelea yenye ngazi za kupandia, miti iliyokusanyika pamoja.

Mkusanyiko ya miti mikubwa, waya inayokaa mnara, majengo yalio na dari ya makuti, maji, maboti yalioegeshwa pembeni, mchanga laini....

Jengo lenye muundo wa mshale upande wa juu, madirisha mweusi, maandishi mekundu upande wa mlango na umbo la duara lenye kaa kama jua. Waya za umeme zinazopita kando. Gari dogo linalopita barabarani. Tukutuku mbili za rangi ya manjano, miti.

Mazingira ya baharini. Mwanamme mmoja anayetembea aliyevalia gupta nyeupe, miti ya mnazi, vibanda vilivyoundwa na makuti upande wa juu, vitanda vya rangi ya samawati, kitambara cha rangi ya kijivu

Rangi nyeupe na samawati. Nchi kavu iliyo na mkusanyiko wa miti, boti lililo na maandishi mausho upande wa chini. Bendera iliyowekwa upande wa juu na mashini ya kungurumia.

Yaliyojengwa kutumia udogo na milango ya mabati katikati, upande wa juu kukiwa na dari la makuti, mti ulioko mbele, mwanadada aliyejifunga vitambara vyeupe na kusimama hapo mbele.

Miti ya milingoti iliyopakwa rangi nyeupe, dari la bati lengine la makuti, mti mrefu wa rangi ya kijani ikionekana, ardhini kukiwa na nyasi na barabara iliyojengwa na simiti.

Feri mbili zilizo majini ya kushoto ikiwa na watu tayari walioabiri huku ya kulia ikionekana kuwa tupu. Nchi kavu kwa umbali na miti ya rangi ya kijani iliyozunguka.

Wingu, miti, mjengo unaoonekana wa kuwa wa kitambo, duara lililo na sanamu upande wa juu, waya za umeme na gogo, matatu, magari madogo meupe yaliyoegeshwa, jengo la duka.

Ngazi za kupandia, jumba lililojengwa la mawe na makuti upande wa nje, lililopakwa rangi nyeupe, mchanga, minazi, miti mikubwa ya rangi ya kijani.

Jengo kubwa la kanisa lililokuwa na msalaba upande wa juu kukiwa na vifeni. Watu wamesimama wawili wameketi. Benchi nyeusi zilizopangwa upande wa kulia.

Maji matulivu ya bahari. Kando, mchanga ni mweupe. Kwa umbali miti ya rangi ya kijani iliyomea juu ya mwamba. Wingu tulivu linaloashiria hali ya weather ni nzuri.

Majengo kadhaa yenye madirisha ya glasi, mengine yakiwa na mashimo. Kando jengo la duara lililo na muundo wa mshale upande wa juu. Wingu la samawati na leupe. Manyasi upande wa chini. Kukiwa na kiviringo cha shimo.

Mjengo, uliozingirwa na chuma, miti pembeni, rais mtukufu wa kenya, anayeonekana kusalimia mwanamume aliyevalia vazi nyekundu na kola ya rangi nyeupe. Pembeni kukiwa na waliovalia miwani.

Jeupe na lenye rangi ya samawati. Mti wa mnazi pembeni, jengo lililopakwa rangi nyeupe, lenye maandishi ya rangi ya manjano yanayosema Malindi. Watu wanaonekana kutembea kuingia kwa jengo hilo upande wa juu kukiwa na maandishi yanayoandikwa, "Karibu Malindi."

Meza kubwa ya ofisi iliyo na muundo wa chuma, wadada wawili waliosimama mmoja akishikilia makaratasi. kando mwingine aliyeketi mwanaume aliyevalia suti nyeusi mezani kukiwa na makaratasi yaliyoandikwa na pasi.

Watu nane, watano wakiwa wanaumme, watatu wakiwa wanawake, wamevalia nguo nyeupe, kwa pamoja wameinua bendera tatu zilizo na rangi nyekundu na samawati, wanatembea kati kati ya bara bara wakienda.

Ukuta uliopakwa rangi nyeupe, ukiwa na rangi nyekundu, rangi ya kijani, kulikoandikwa maandishi meupe makubwa, mwanadada anayeonekana kutoka ndani, amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, kiti cha rangi nyeupe, bao lililo na mchoro.

Kuna rangi ya samawati linaloashiria hali ya anga tulivu, hema nyeupe pembeni, manyasi yaliyokauka, wadada wanaocheza wakitazamana huku wako miguu chuma, nywele wakiwa wamezishika na vitambara vyekundu mabegani.

Maji ya baharini yanayoonekana tulivu kwa umbali. Nyumba za aina ya ghorofa zilizokuwa kwa ukaribu. Upande wa kulia msitu, miti iliyo kwa ukaribu sana.

Jengo wa mawe uliopakwa rangi nyeupe, mti mkubwa wa rangi ya kijani, gari kwa umbali, sanamu mbili za ndovu zilizovalishwa shanga shingoni, ngazi za kupandia zenye chuma pembeni.

Maji, maboti mawili yaliyoegezwa kando, mti, vibanda vitatu vilivyowekwa dari ya makuti, nyengine kukiwa na dari la samawati, kukionekana vibanda upande mwengine.

Miti, kando jengo kubwa lililopakwa rangi nyeupe na kijani lililo na umbo la duara upande wa juu na mwezi, ardhi, jengo lililo wazi lenye madirisha kando.

Iliyojengwa na mawe maji matulivu ya kuogelea, miti pembeni ya rangi ya kijani, hema mbili, moja ya makuti, nyingine ya chandarua, kibao kikubwa, taa iliyopembeni.

Mingi, miti iliyo katikati, mijengo mirefu na mifupi iliyopakwa rangi nyeupe na mabati mekundu. Baharini kukiwa na meli kubwa ya rangi ya samawati yenye maandishi makubwa ya rangi nyeupe na mengine madogo.

Wingu, majengo matatu, mawili kupakwa rangi nyeupe moja rangi ya chungwa, miti ya minazi upande wa kulia na upande wa kushoto. Mchanga wenye uchafu wa baharini

Majengo ambapo katikati kuna barabara ambayo punda anatembelea huku akiwa na mtu aliyevaa shati lililo la maboksi na rangi nyeupe.

Jumba lililo na rangi ya nyekundu. Mjengo uliopakwa rangi, ulio na makuti upande wa juu, boti lenye watu tano, mmoja akiketi upande wa mbele, mbao, juu kabisa, waya zinazoelekea upande wa wingu.

Ndege ya rangi nyeupe iliyo na maandishi mekundu, matairi manne na vipepeo vieusi. Miti pembeni ya rangi ya kijani, barabara, vioo vinavyoonyesha upande wa inje vyenye chuma upande, jengo lidogo lenye rangi ya samawati.

Wingu lililoashiria hali tulivu ya anga, maji baharini, maboti mawili upande wa kulia na upande wa kushoto, mchanga upande wa kando, vitakataka vya baharini, alama za miguu za watu.

Wanawake wanne waliovalia hijabu, mmoja akiwa na ya rangi ya zambarao huku wa mbele akimtazama aliye nyuma yake, wa kando akiangalia upande wa mbele.

Watu watatu, wawili wakiwa wa jinsia ya kiume, mmoja akiwa wa jinsia ya kike aliyeketi na kitambaa shingoni cha rangi ya samawati, akitazama upande wa mbele, mashine zikiwa upande wa juu, mikono ya mwanaume mmoja ikiekelewa kwa kikadi cha rangi ya kijani.

Miti mikubwa mibichi yenye majani ya rangi ya kijani, jengo lililopakwa rangi nyeupe, vijiti vikiwa upande wa nje, mahali pa zoezi penye chuma cha kuinuliwa, viti vya rangi ya samawati, mchanga, gogo lililowekezwa pembeni.

Jumba kubwa lenye dari ya makuti. Mtu amesimama kuangalia mbele, taa. Mchanga uliopandwa majani majani, mti uliokauka, minazi.

Kabati iliyojawa vitabu na makaratasi. Mama anayeonekana kutizama upande wa mbele, bodi upande wa nyuma. Upande wa nyuma, kavalia nguo nyeupe. Pembeni, kuna mdada na mkaka wanaotizama picha ile.

Wingu la rangi ya samawati na nyeupe linaloashiria hali ya anga tulivu, bahari iliyotulia, boti jembamba kwa umbali, mchanga wa baharini wenye michoro ya miguu ya watu. Mbao inayoonekana nyeupe na nyeusi pembeni.

Gari aina ya basi linaloonekana vioo, mkusanyiko wa watu waliovalia nguo za kijani, nyeupe, wakionekana kubeba ngoma na kuinua tarumbeta upande wa juu. Dada aliyevalia kibeti cha rangi nyekundu shingoni.

Mazingira meusi, yaliyo na mchoro wa njiwa aliyebeba ua ndani ya duara la rangi nyekundu, maandishi upande wa chini yanayosoma, "Jubilee, Mbele Pamoja," yanaonekana kuashiria jina la chama.

Gari hili kubwa lililo na muundo wa lori linalo elekea upande wa mbele kando yake kukiwa na mti na mjengo unaonekana kujengwa na mbao mbao huku nyuma watu wawili wakifuata kuelekea kwenye gari hilo.

Jengo lililo wazi upande wa juu, gogo la stima lenye waya za stima na taa, mti wa mnazi, tukutuku upande wa kulia. Magari matatu upande wa kushoto, la mbele likiwa leusi, mawili ya nyuma yakiwa meupe.

Wingu rangi ya samawati, miti hii mchanganyiko na mnazi na maua seng'eng'e iliyozungushwa, makuti upande wa kando, mlango mdogo wa bati, mchanga baharini, uchafu, waya ya rangi ya kijani.

Jengo lenye ghorofa mbili. Upande wa chini milango miwili inaonekana, madirisha mawili yaliyogawanywa kwa sehemu ndogo ndogo, upande wa juu kunaonekana wingu kwa umbali na waya inayopita katikati.

Kioo kinachoonyesha upande wa nje palipo na jengo la rangi ya samawati, viti vikiwa vimepangwa ndani kadhaa, kibao kilicho na maandishi meupe, wingu upande wa juu, manyasi, mijengo kwa umbali.

Mawingu ya rangi ya samawati na meupe, miti pembeni, mnara mrefu, jengo lililopakwa rangi nyeupe yenye madirisha ya mbali, maji, meli kubwa inayotazama upande wa kulia.

Majengo matatu yaliyokaribu yenye mabati, milango miwili, madirisha kadhaa yaliofungwa na yaliofunguliwa, maandishi yaliyoandikwa upande wa mbele, watu sita mdada aliyevali shati ya rangi nyekundu na sketi ya rangi nyeusi akitembea.

Jengo kubwa lililoundwa na vioo na rangi nyeupe lililokuwa na maandishi upande wa mbele yanayosema, 'Voice Station.' Kituo hichi kinaonekana kuwa cha redio.

Kioo cha gari, kinachowezesha kuona mgawanyiko wa barabara mbili, ya kulia na kushoto. Tuku tuku mbili za rangi ya manjano, bao lililo na maandishi meupe madogo, waya za umeme, gogo la stima lililo pembeni.

Wingu, kibanda kilichojengwa na miti upande wa kulia, upande wa kushoto manyasi makubwa na mti pembeni, mchanga laini wa baharini ulio na vijiti.

Jengo kubwa la mawe la kitambo lenye mgawanyiko mwingi sana, chuma katikati ya umbo la duara, manyasi madogo pembeni, miti ya rangi ya kijani upande wa nyuma, gogo la stima lenye waya.

Wanaume watatu wenye tabasamu lishoni waliosimama wanaotazama upande wa chini alikoketi mwanamke aliyeshika kompyuta ya mkononi huku amevalia shati la rangi nyeupe na nyekundu, mazingira yana maandiko sana.

Mijengo, gari lililoegeshwa, mtu upande wa mbele aliyekalia kiti cheupe na kuvalia kofia ya dini, kuekelea mikono mbele ya miguu, vitumbua, viazi, mahamri, bajia zilizo sahanini, mwanaume anayeonekana kuchukua na kuweka kwa bahasha aliyeishikilia.

Watu wa bodaboda walioketi na kutizama upande wa mbele kando kukiwa na majumba yaliyozingira, vibao vyenye vimeandikwa maandishi madogo madogo, gari linaloonekana kutokomea na mti upande mwingine.

Uwanja wa rangi ya kijani wenye mistari mweupe, viti pembeni za rangi ya samawati zilizopangwa kutoka juu mbaka chini. Ngazi za kupandia watu waliosimama katikati na kuvalia sare za rangi ya manjano wakikumbatiana.

Wingu, maji ya bahari kwa umbali, miti ya minazi mingi iliokusanyika mahali pamoja, jengo lililopakwa rangi nyeupe lenye vijiti vijiti, chandarua inayopenyeza.

Msichana aliyesonga nywele za waridi na samawati akitizama mezani ambapo wazee wawili wanaandika, simu ikiwa mezani. Upande wa nyuma jengo la mabati lililo na mlango wa kuingilia.

Miti ya rangi ya kijani upande wa kushoto wadada watatu waliovalia sketi na shati wakitembea mguu chuma. Upande wa kulia pikipiki zilizokuwa na watu wanaoendesha. Upande wa nyuma akionekana kitu cheupe.

Barabara zilizogawanyika kwa njia tatu, matatu zikiendeshwa pamoja na magari madogo, katikati kukiwa na sanamu wa mchongo wa samaki, waya za umeme upande wa juu, kibao chenye maandishi meupe.

Mjengo uliopakwa rangi nyeupe, madirisha rangi ya samawati yenye mashimo madogo, gari la usafiri la matatu, matairi mawili yanayoonekana, mtu anayeshuka ndani mwingine kusimama pembeni aliyevalia mavazi mekundu.

Majengo kadhaa, huku la katikati likiwa na muundo wa kunyoroka upande wa juu na duara. Miti iliyo juu ya maji yanaonyesha vivuli. Neti na waya kubwa, miti za stima, na miti ya rangi ya kijani.

Jengo la ghorofa lililo na madirisha ya vioo. Gari la basi lililoegeshwa ardhini. Vioo viwili, materi matatu pande pande, maandishi ya rangi ya nyekundu.

Sehemu kubwa pamoja na mnazi. Jengo lililo na gari lenye rangi nyeupe, mchanga mwepesi wa baharini, bahari kubwa, mtu upande wa kushoto anayeonekana kusimama na kushikilia kijiti chenye ufangio upande wa chini.

Majumba, ghorofa kubwa likionekana upande wa mbele, daraja lililo baharini, magari kuonekana kupita, miti, upande wa nchi kavu, bao lililo na mchoro wa rangi ya kijani.

Utulivu, makuti yanayoonekana kutoka kwa umbali yakiashiria dari ya nyumba, mti wa mnazi mrefu huku mwengine ukichungulia kando, mkusanyiko wa miti ya misitu, nyasi za chini ardhini, mchanga ulio na vitu vyeusi.

Jengo linaloonekana bati upande wa juu, watu wameketi waume waliovalia kofia za dini na kukunja miguu, mkeka upande wa chini, wa katikati akishika kipaza sauti cheusi na kuongea.

Kwa umbali kidogo miti ya rangi ya kijani, bahari iliojaa maji, kando kukipakiwa maboti matatu, vibanda vilivyojengwa na makuti, kitu cheupe kinachoonekana kutoka kwa umbali, mchanga wa baharini.

Basi hili kubwa lenye mchanganyiko wa rangi, upande wa mbele ukikuwa na maandishi meusi yaliyoandikwa Modern Coast, upande wa chini, Mombasa-Tanga-Dar. Vioo vyake viwili vilivyo na rangi nyeupe, upande wa chini kuna taa mbili na matairi upande wa nyuma.

Ufuo mkubwa wenye majani mengi ya rangi ya kijani, bao leupe, vibanda vilivyo na makuti upande wa juu, vitanda vilivyojengwa na nafasi katikati, mchanga laini, nguo la rangi ya samawati.

Mawingu rangi ya samawati, nchi kavu iliyopandwa miti kwa umbali, maji baharini, boti katikati lililoundwa upande wa juu na chini, pembeni kukiwa na rangi ya chungwa, bendera kubwa ya rangi ya kijivu iliyosimamishwa mtini, watu.

Jengo lililojengwa muundo wa duara, lenye dari la makuti. Mti mkubwa wenye majani ya kijani, minazi, nyasi zilizokatwa, silabu iliyojengwa kwa kutumia mawe. Pembeni, mwamba ulio na mashimo.

Usiku taa zinamulika kutoka kwa umbali, gogo la stima, maji, kivuli cha taa baharini, meli kubwa yenye madirisha mengi na iko tupu.

Wingu la rangi ya samawati na meupe magari makubwa yanaonekana, bahari yenye maji mengi, meli pembeni, vitu vya kubebaba mizigo vikiwa vimepakiwa, waya zinazoelea kwa kando.

Boti jembamba lenye miti, watu wanne; watatu wakiwa wameketi wenye jinsia ya kike, aliyesimama mwenye jinsia ya kiume. Wameshikilia gogo linaloonekana kutembeza boti hiyo. Upande wa nyuma, miti ya rangi ya kijani...

Watano wanne walioketi. Wawili wao wa𝑚𝑒valia shati nyekundu na suruali nyeusi. Aliyesimama amenyorosha mikono na pete mkononi, miwani usoni, tai shingoni, pande maandishi ukutani.

Slabu iliyojengwa kwa mawe, jengo lililopakwa rangi nyeupe na maandishi mekundu, miti, chuma kilicho kando, viti vyenye meza katikati, waya ya rangi ya kijani upande.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe, lenye mchoro wa kuku, madirisha matatu, limoja likionekana kuwa wazi, lenye muundo wa glasi, maandishi makubwa mekundu, kitambaa cha rangi ya kijani, watu wa kiume kwa wa kike, mmoja akimvalisha mwengine kofia.

Gari kubwa la aina ya trela, lililogawanyika mara mbili, kichwa na mwili. Maandishi upande wa kando na mbele yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Jua linaloonyesha kivuli cha gari hilo, pembeni kukiwa na manyasi na jengo la bati.

Bahari, vibanda viliyotengenezwa kwa vijiti na makuti mtu anayeonekana kuvalia suruali ya samawati na shati ya kijivu kushikilia mbwa, msitu, miti ya minazi, mchanga laini.

Chokoleti zilizopangwa kwenye maboksi kwa umakini. Upande mwingine, vitafunio kwa jina PK , kiatu na mguu wa mtu, sakafu iliyo na madoadoa meupe na ya kijivu.

Gari likubwa la aina ya trela lililogawanyika mara mbili upande wa kichwa na upande wa mwili. Kando maandishi meusi, jua linaloonyesha kivuli ya miti upande wa chini, kando jengo lililojengwa na mabati.

Vikapu, uteo zilizoanikwa kambani na vikabati viliotengezwa na vijiti vyembamba. Miti upande ya nyuma ya rangi ya kijani. Barabara katikati, vibanda pembeni, gongo la stima kwa umbali, kioo cha gari.

Jengo unaokaa mskiti, wenye muundo wa mshale upande wa juu, waya za umeme, kigogo cha stima chenye taa upande mwengine, magari mawili yaliyoegeshwa barabara, gorofa lililopakwa rangi nyeupe.

Mazingira meupe yenye kuta iliyopakwa rangi nyeupe na chuma kugongelewa, taulo kuanikwa, kivuli ukutani, mfereji wa shawa upande wa juu wa rangi ya fedha, mbao pembeni iliyo na rangi nyeusi.

Jengo kubwa lililokuwa na muundo wamshale upande wa juu. Mataa yanayowaka upande wa ndani. Madirisha meusi. Mnazi ulioko pembeni. Waya za umeme zinazopita za rangi nyeusi. Mtu aliyevalia kofia ya dini kuingia ndani ya jengo.

Sehemu zilizojengwa na kuekewa makuti, upande wa juu, miti ya minazi, mwamba ulio na majani, mchanga laini wa baharini ulio na vitu vidogo vidogo.

Maji mengi, boti juu. Watatu weupe, mmoja mweusi amesimama na kushikilia fimbo ndefu. Amevalia kofia nyeupe na shati jeupe. Kando nchi kavu yenye kijengo cha makutii na miti ya rangi ya kijani.

Wingu, rangi ya samawati na nyeupe, maji baharini, boti lidogo lembamba, mchanga wa baharini, bao jeusi, mti wa mnazi, kamba, mbao mweupe wenye maandisho madogo meusi na michoro ya rangi nyekundu.

Majani makubwa, chini kuna nyasi, miti ya minazi mirefu iliomea ardhini kulikojengwa na simiti inayoshuka mpaka kwa jumba lililokuwa na dari ya makuti lililopakwa rangi nyeupe.

Jengo lililowazi upande wa mbele, ngazi nne, pazia nyeupe, mti pembeni, vitanda vya rangi ya samawati, bahari ya kuogelea, kunguru mweusi, slab iliyojengwa kwa mawe.

Wingu la rangi ya samawati, mijengo mirefu iliyopakwa rangi nyeupe, minara kwa umbali, maji baharini. Feri iliyobeba watu, meli kando boti lidogo linaloelekea upande wa kushoto.

Jengo refu, lenye bendera upande wa juu, na rangi tofauti, rangi ya kijani, nyekundu, nyeupe. Madirisha mawili yanayoonekana kuundwa na vioo vinayowezesha kuona upande wa ndani. Jengo lililojengwa kwa kiviringo.

Jumba la mawe, geti na dirisha, gari la usafiri kwa jina tuk tuk, imeegeshwa na iko na chandarua ya rangi nyeusi, kioo upande, mlango wa kuingilia wa dereva.

Uwanja wa ndege, taa zinazoonekana kutoka kwa umbali mpaka kwa ukaribu. Watu watatu waliovalia nguo nyeusi nyeusi. Magari yanayoonekana kupakiwa mizigo na kufungwa upande wa chini kukionekana majimaji.

Miti upande wa kushoto, wadada watatu wanaotembea kwa miguu, pikipiki, nyuma gari jeupe. Mmoja akiwa anaongoza huku amevalia jaketi la rangi nyekundu.

Wingu linaloashiria hali ya anga tulivu, maboti mebamba mawili yanaonekana kwa umbali, watu walioko majini wanaogelea, kando watu wawili wanatembea mmoja wa jinsia ya kike, wa kiume. Nyumba ya nyasi yanaonekana ya rangi ya kijani.

Kubwa lenye waya za umeme zinazopita na migogo ya stima, madirisha meusi mchoro mwekundu, mtu upande wa chini anayetembea aliyevalia nguo nyeusi, mti mkubwa wenye majani.

Wingu nyeupe na rangi ya samawati, mjengo mkubwa wa rangi nyeupe na kijani wenye muundo wa mshale upande wa juu na duara, waya za umeme, madirisha yaliyo na mbao, miti.

Jengo kubwa lenye madirisha yanayokaa meusi, geti lililo na maandishi upande wa juu, yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi, na ua hapo nje. Kuna mguu wa mtu, kivuli cha miti.

Jengo lililojengwa na kupakwa rangi ya dhahabu, mbele kuna kitambaa cha rangi nyekundu kukiwa na sanamu wawili waliosimama na kushikilia vitambaa vya rangi ya waridi.

Barabara iliyojengwa na mawe. Kando kando kukiwa na nyasi. Mbele jumba kubwa lililopakwa rangi nyeupe. Bao lililochorwa mstari, miti mirefu na mnazi pembeni.

Mazingira ya uwanja wa ndege, miti mirefu pembeni, jumba lililojengwa kutumiwa mawe na bati la fedha, ndege pembeni iliyo na mlango wazi. Watu wakionekana kupanda, uwanja ulio na mstari wa rangi ya chungwa.

Mti mkubwa, jengo kubwa lenye mabati ya samawati na maandishi meusi na mekundu, mstari mweupe katikati, limejengwa kwa muundo wa mawe, geti kubwa lenye msalaba katikati, manyasi yaliyokatwa upande wa nje, klabu nyembamba.

Wingu lenye rangi nyeupe na samawati, miti yenye majani tele, mnazi mrefu, jengo lililojengwa na mawe, manyasi yaliyokatwa upande wa chini, kuku weusi, bao lenye rangi nyeupe na nyekundu, lililo na maandishi meusi na meupe.

Basi mawili moja likionekana kutoka kwa umbali na mbele lina mahandishi yanayosema Nairobi Ukunda. Pande mwingine buti ya basi iko wazi matairi matatu yanaonekana.

Kunguru mweusi, maji mengi juu yake. Feri mbili, ya kulia ikionekana kuwa mbele kwa ya kushoto, zenye zimebeba watu kuvukisha ng’ambo nyengine, kando nchi kavu yenye miti ya rangi ya kijani.

Nyumba tatu mbili zikionekana kujengwa kwa muundo wa mawe, moja kwa udongo, mti wa mnazi, mti wa mwembe, manyasi kwa rangi ya kijani, watu wawili wanaotembea, mwanadada kwa mwanaume.

Watu wamesimama, wengine wameketi kwa viti vya samawati, nyuma kuna jengo la bati. Kwa ukaribu, wawili wanaandika karatasini kwa kutumia kalamu, mmoja amevaa kofia na simu iko mezani.

Juu ya maji kuna boti lembamba refu linaloelea lililo na watu ndani, chandarua kubwa imesimamishwa yenye maandishi meusi, kando kukiwa ni ardhini, jengo leupe na miti inayoonekana.

Viti vyeusi, vyekundu na vya kijani, chuma ya samawati na nyeupe, watu wanne wameketi mmoja akivalia suruali nyeusi, mwingine wa kijivu. Wanawake watatu wamesimama, mmoja ameshikilia mpira.

Mchoro wenye kiboksi upande wa kulia kilicho na umbo la ua na taa kati kati na rangi ya manjano. Maandishi meupe upande wa chini. Upande wa kushoto watu wa jisia ya kiume waliovalia vitambaa kichwani na kazu.

Mazingira yalio na watu wa jinsia ya kike na ya kiume, kwa ukaribu wawili wanaosalimiana, kuvalia miwani, pembeni mmoja aliyevalia koti ya rangi ya kijani na kitambaa cheusi shingoni.

Mkusanyiko wa miti upande wa nyuma pamoja na mnazi, chuma refu, bahari iliyo na boti lililo na kamba nyeupe na kupakwa rangi ya samawati, upande wa juu likiwa na dari iliyoshikiliwa na vigae vya upande mwingine ukiwa na barabara.

Wingu la samawati, jengo kubwa lililopakwa rangi nyeupe lillilo na muundo ya duara upande wa mbele, waya za umeme, geti kubwa za samawati huku ndani kukiwa na vioo watu wanaoonekana kuingia na kutoka, magari yalioekezwa pembeni.

Miti iliyoegeshwa pembeni. Jumba lenye muundo wa simiti, na matope, na dari la makuti. Jengo mdogo ulioko na bidhaa ndani. Kibanda kilichoshikilia kamba iliyovuka sehemu nyingine.

Hali tulivu ya anga. Miti mikubwa. Mti wa minazi. Kivuli kilichomulikwa na jua upande chili kulikojengwa na slabu. Chuma cha rangi nyeupe. Chandarua kilichowekwa viti vyeusi upande wa kushoto.

Maji baharini, meli kubwa sana yenye muonekano wa vyumba vingi venye vimegawanywa kwa ukaribu. Boti lengine dogo kando, mijengo mengi kwa umbali ya ghorofa na miti, na mnara kwa nchi kavu.

Majengo mawili yaliyojengwa kutumia mawe yakiwa na bati upande wa juu, katikati kukiwa na bidhaa ya rangi ya majani iliyoko na chuma nne. Mtu kusimama ardhini amevaa suruali nyeusi na shati nyeusi.

Jengo lililo na vitu vilivyopangwa kwa umakini, vibao vikubwa vyenye rangi nyekundu na mistari ya rangi ya chungwa yenye maandishi meupe. Pembeni bao kubwa la rangi nyeusi yenye mistari nyeupe. Sabuni zilizopangwa na kuwekewa maandishi upande wa.

Jengo lililojengwa na mawe. Upande wa kushoto kuna nyasi zilizokatwa kwa ubunifu, dari la makuti lililopakwa rangi nyeupe upande wa chini, taa, jengo lililopakwa rangi na wire mbele.

Ghorofa upande wa chini, vibao viwili vyeupe vyenye maandishi mekundu, jengo la samawati upande wa kushoto, magari katikati huku watu wawili wanaonekana mmoja akivalia nguo nyeusi na mwingine shati jeupe.

Lori kubwa aina ya trela lenye mgawanyiko mara mbili. Kichwa cheupe na mwili wa rangi ya kijivu, matairi masita yanayoonekana kwa upande. Maandishi ya rangi ya samawati, mchanga, mnara, waya za umeme na gogo la stima.

Ipo miti ya mnazi, miti mingi na mkusanyiko wa majani ya rangi ya kijani, jengo lililo na dara ya makuti, mbao, mtu aliyesimama, jua linalochomoza kutoka upande wa inje, kiti, meza iliyo na vitu upande wa juu.

Jua linalotokomea kwa umbali, mlima wenye miti upande wa juu, maji baharini, maboti matano. Watu wawili wanaonekana kwa umbali, maji matulivu, mchanga wa baharini.

Watu watatu waliovalia miwani, wa mbele amevaa shati jeupe ameinua shimo juu na kofia ya rangi ya kijani ,wawili wa nyuma wamevalia nguo nyekundu na kuchora nyuso zao rangi ya bendera ya Kenya.

Wingu la giza, nchi kavu ilio na gorofa refu iliopakwa rangi nyeupe, feri katikati ya maji, watu wanaoingia ndani ya feri, upande wa juu chuma refu iliyosimamishwa, madirisha ya feri.

Wanne waliosimama, watatu kuonekana kuvalia barakoa, mmoja pembeni kavalia kofia nyeupe, dawati la mbao, dirisha linaloonekana na waya na mashimo, mlango wa kioo upande wa nyuma, jengo la jiwe.

Watu wa jinsia ya wanaume wanao swali wameinama kwa mpangilio wa laini tano huku vichwa sakafuni kando, kuna watu wanaotembea waliovalia suruali nyeusi.

Wingu la rangi ya samawati, jengo kubwa lililojengwa kutumia mawe lenye muundo wa duara upande wa juu, na bendera nyekundu. Milango mikubwa ya kuingililia, madirisha kando kando. Watu wawili wanaoingia upande wa ndani, mmoja akivalia mavazi meusi, mwengine mavazi ya manjano.

Jengo, upande wa kushoto ukionekana kuwa na mlango, upande wa juu ukiwa na muundo wa ua na pembe tatu, kando kukiwa na ngazi za kupandia, ndovu wa sanamu aliye na masikio mawili, pembe mbili, miguu minne, aliyekuwa kando.

Jengo aina la msikiti yenye kibatizi cha saa ukutani. Madirisha yaliyotengenezwa na glasi na michoro wa rangi ya kijani. Rangi illiyopakwa sahani zilizowekwa juu. Kabeti ya rangi ya mawingu. Kiti pembeni.

Miti ya minazi. Magugu ya umeme kutoka mbali. Barabara iliyo na mistari mweupe. Jengo la mawe iliyo na maandishi mwekundu. Mawe yaliyoegeshwa pembeni duka liililo na nguo nje kioo cha gari.

Bango lenye maandishi ya kijani liko na rangi ya chungwa, kiti cheusi, mama aliyevalia miwani, mkufu mweupe na vipuli masikioni, shati ya rangi ya samawati, kipaza sauti mbele.

Kwa umbali bahari, miti ya minazi minne kijumba kilichoshikiliwa na chuma nyembamba , taa ndogo mbili, barabara iliyo jengwa kwa mawe, manyasi ya rangi ya kijani yaliyokatwa vizuri.

Watu walioketi, kuna zoezi linaendelea huku wengine wakiwa wamesimama wanapanga laini. Kando ni barabara ilio na wengine wanaopita. Kuna dada anaonekana kushika nywele upande wa nyuma, ameshika kidole cha mzee.

Watu waume kwa wake wameketi kwa viti vya chuma vilivyo na sponji nyeusi. Upande wa mbele, mahali pa kuhudumiwa pameundwa na dirisha ya vioo, upande wa juu rangi ya samawati yenye nambari kila mahali.

Jengo refu muundo wa mshale, bendera mbili upande wa juu, wingu leupe na samawati, carpet ya rangi nyekundu. Watu watatu wanaonekana kutembea, madirisha yaliyojengwa na vioo.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga. Jengo la muundo wa gorofa lirefu lililojengwa kwa mawe, kuashiria kutokumaliziwa upande wa juu kwenye kumezungukwa na neti. Waya za umeme zilizopita upande wa kando, madirisha meusi.

Watu walioketi na kusimama wa jinsia ya kike na kiume waliovalia nguo za rangi ya chungwa na nyeusi. Mwanamume akionekana kuingiza kitu mfukoni, uliyo na rangi ya samawati. Kando chombo cha kununulia vitu kilicho na gunia ndani.

Mkono wa kulia baba aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu na suruali nyeusi. Katikati gari kupakiwa lenye buti uliokuwa wazi. Miti ya rangi ya kijani upande wa mbele. Upande wa kushoto, wadada wanne wanaocheza, mchoro wa duara wa rangi ya samawati.

Mchanga laini wa baharini, jengo kubwa na mabanda mengine matatu yaliyo na makuti upande wa juu, jiwe kubwa lililoegeshwa pembeni, waya zilizojengewa mawe, miti ya mnazi.

Baharini, maji, uchafu unaoelea mchangani, mti mkubwa wa rangi ya kijani, jengo lililopakwa rangi nyeupe likiwa wazi upande wa juu na michoro meusi. Watu kuketi, upande wa mbele wamesimama.

Boti lililo baharini, ndani ikiwemo na watu kadhaa upande wa juu wa boti hilo linaonekana mtu mmoja mweupe kando yao kukiwa na watu watatu wanaonekana kukanyaga maji.

Makaburi mengi, miti mirefu, msalaba mrefu ulio na alama nyeusi katikati. Uko juu ya nyasi zilizokatwa. Ardhini kuna kivuli cha mti.

Kioo cha dirisha kinachowezesha kuona upande wa nje, wingu, bao lililo na maandishi meupe, ndege yenye rangi nyeupe na maridadi ya nyekundu upande wa nyuma.

Wanaume wengi, waliovalia nguo za kufanana za rangi ya nyekundu, upande wa kushoto. Mwingine amevalia nguo za ndani za rangi ya zambarau. Wako zoezini, wameinua miguu. Manyasi upande wa nyuma, neti ya rangi nyeupe.

Jengo kubwa lililo na bati upande wa juu na mbao, maneno yaliyoandikwa mahali peupe kwa rangi ya samawati yanayosomeka karibu amu tamu. Watu upande wa chini wake kwa waume pamoja na watoto mmoja akionekana kubebwa.

Jiwe kubwa la mwamba lenye shimo inayowezesha kuona ng'ambo ingine, kivuli chake ardhini, mchanga laini. Pembeni mjengo mweupe na vibanda viwili, miti ya minazi mirefu.

Mlango wenye kupakwa rangi nyeusi na muundo wa maua maua, chini kukiwa kumetandikwa kapeti, kando kukiwa na mtu aliyeinama aliyevalia kanzu leupe na kofia ya dini, juu feni inayosambaza upepo.

Tukutuku kando kukuwa na basi mbili kubwa, jengo la ghorofa la rangi nyeupe. Kando magari matatu mawili yakiwa mieusi mmoja leupe likiwa limezibwa na mjengo mdogo.

Wingu linaloashiria hali ya anga tulivu, mtu aliye ndani ya maji akishikilia chombo cha rangi ya chungwa. Boti lenye rangi ya samawati na mwekundu illiyochorwa bendera ya Kenya na maandishi meusi upande wa chini. Watu watano walioabiri boti hilo.

Meza kubwa pana yenye muundo wa mbao, karatasi iliyobandikwa pembeni yenye maandishi meusi na rangi nyeupe. Bakuli kubwa za sinia za glesi, fupi pamoja na ndefu.

Mti wa rangi ya kijani, daraja lililopakwa rangi nyeupe, pikipiki nyeusi. Huku mwenye mwendeshaji akiwa amevalia koti la rangi ya chungwa, tukutuku, mkono wa muendeshaji ikiwa imeandikwa na maandishi meusi upande wa mbele.

Jengo lililo na taa upande wa mbele na mbao zilizojengwa kiviringo bila nafasi. Mtu aliyesimama mbele na kuvalia kofia ya dini akiwa na kipazasauti mbele. Watu waliokaa mmoja kuvalia kanzu.

Mjengo unaokaa muundo wa msikiti ukiwa na wanaume wawili, mmoja akiwa mbele mwingine nyuma aliyevalia kofia ya dini, upande wa wake kunaonekana kukuwa na mbao iliyokuwa na muundo wa ngazi na saa upande.

Wingu la samawati, bahari mtu amesimama kwa mchanga mkavu aliyevalia nguo nyekundu, vibanda vilivyoundwa na makuti, miti iliojikusanya na minazi, bendera ilioekwa kwa chuma kirefu cheupe.

Ukuta wa rangi nyekundu uliowekwa muundo wa ua. Mbele yake mtu mweupe aliyevalia shanga shingoni akiwa ameketi huku amekunja miguu na nyuso ya utulivu.

Jumba lirefu la rangi nyeupe upande wa juu. Fani, dirisha liliokuwa na mashimo madogo linalo penyeza mwangaza. Watu wawili wenye wanaonekana kuingia ndani waliovalia kanzu na kofia.

Mti mkubwa uliokauka upande wa juu na majani makubwa upande wa chini, bao lenye maandishi madogo madogo ya rangi ya samawati na nyeupe, meza iliyoko ya kiboxi na viti vitatu vilivyowekwa kando miti iliyosimamishwa, sakafu ya jiwe.

Wasimba wawili wanaotizamana, katikati bendera ya Kenya, kukiwa na maandishi meusi upande wa chini. Kando mahali peusi penye maandishi mweupe, mwanamke aliyevalia miwani na kufungua mdomo na kuwa na shanga shingoni, mbele kukiwa na kipaza sauti.

Mahali pembeni ,mahali pa kuogelea. Vitanda vya kulalia, vyenye rangi ya samawati. Miti ya rangi ya kijani, minazi. Mbao zilizoshikanishwa, nyani upande wa juu, barabara iliyojengwa na mwamba.

Bao kubwa lililosimamishwa ardhini palipo jengwa na simiti , mkusanyiko wa miti mingi yenye majani mengi upande wa kushoto chini yake, nyasi fupi ukiwa na mnazi unaonekana kukauka mbele, kukiwa na mwangaza wa jua.

Nchi kavu yenye mnara katikati, mchanga wa rangi ya manjano, maji, chuma zilizosimama, barabara iliyo na alama nyeupe, watu pembeni wanaopakilia mchanga kwa nailoni yenye rangi ya samawati.

Mtoto aliyeonekana kuinua mikono miwili juu hewani. Kando mtu mzima anayetembea aliyevalia shati jeupe. Kando ya geti kubwa maandishi meusi upande wa juu na ya samawati. Kukiwa na chuma na waya za umeme zilizopita hapo.

Jengo leupe lililo na maandishi upande wa mbele na dari ya makuti, miti ya minazi upande wa nyuma, mchanga mwepesi, mwamba ulioegeshwa kando, neti kidogo.

Mwanamume anayetabasamu amevalia vazi leupe, maandishi ya jina ya kwa rangi nyekundu, kikombe kilicho na kinywaji rangi ya zambarau, mchoro wa msalaba ulio na kindege upande huo mwingine.

Maji matulivu ya rangi ya samawati. Mwamba aina ya jiwe lililo ndani. Sehemu ya kutembelea iliyojengwa na simiti. Manyasi mafupi ya rangi ya kijani kibichi. Chuma cheupe inayoonekana.

Maji matulivu, boti lembamba lilobeba watu wawili, mwanadada akiwa ameketi na kuvalia kofia. Huku wa kiume amesimama akivalia shati jeupe na kushikilia kijiti kinachoonekana kusonga nacho, miti ya minazi.

Jengo kubwa aina ya msikiti lililo na muundo wa duara upande wa juu kukiwa na mwezi. Maandishi meusi mlangoni mwa kuingilia. Nje kumetengenezwa kama pembe za ndovu zilizopatana. Mti wa mnazi kando.

Rangi ya samawati na nyeupe linaloashiria hali ya anga tulivu, upande wa kulia kukiwa na jengo la ghorofa moja lililo na madirisha, nyaya za umeme, magogo ya stima, miti mikubwa, nyasi, gari linalokuja na lingine linaloenda mbele.

Kavu yenye miti kadhaa, kando majumba yaliyojengwa kwa mawe yenye mabati ya samawati. Majini feri iliyopakwa rangi nyeusi na nyekundu, watu wakiwa wamejaa. Kichwa cha mtu aliyevalia kofia nyeupe, mwengine hajavalia.

Hema kubwa ya rangi nyeupe na nyekundu yenye mataa yanayoning'inia. Watu wamevalia barakoa, wa mbele wakiwa wamesimama, wa nyuma wameketi. Viti vilivyopangwa kwa mstari, kapeti iliyo na maua.

Uwanja wa ndege, upande wa kulia kukiwa na njia yenye ndani ni nyeusi, upande wa kushoto jengo kubwa lililopakwa rangi nyeupe. Kukiwa na chuma kilicho na kitu cha rangi ya nyekundu, magari yakionekana kuingia upande ule.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe yenye mlango wa mlingoti na kuti upande wa juu mti wa mnazi. Mbao lililokuwa limepakwa rangi nyeusi na maandishi madogo. Miti iliyojengwa kimviringo, kivuli cha jua ardhini.

Wingu tulivu, ndege iliyosimama yenye rangi nyeupe na madodoa mekundu upande wa nyuma. Watu wanatembea kwa kuja upande wa mbele. Kibao chenye maandishi madogo na nyasi upande.

Gari aina ya trela ilio na matairi matatu yanayoonekana upande wa mbele. Gari lina mgawanyiko mara mbili upande wa kichwa na upande wa mwili. Upande wa mwili kubeba gari lingine la rangi ya kijani upande wa juu.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, mti mkubwa, wenye majani yake kuelewa juu ya kibanda kilicho na makuti upande wa juu, kilichojengwa na mbao, na waya iliyozunguka jengo hilo, sanamu iliyoonyesha mfupa ndani.

Watu wamenyoosha mkono, wengine waamevalia kofia nyeupe, wengine wameshikilia taarumbeta yenye mchanganyiko wa rangi. Mmoja akionekana kujipaka mwili mzima rangi ya kijani, na maandishi meupe. Karatasi iliyonunuliwa yenye rangi ya samawati.